Hapa ni darasani na kwenye hii darasa kuna ubao cheupe na imeandikwa kuna maandishi maandikwa hapo kwa huo ubao cheupe na kuna hapo chini yake kuna kivutio chake cha kuvutia huo ubao penyewe.